Kijana wa kiume akiwa katika eneo la ulabu, ambapo ameshikilia chupa za pombe za aina mbalimbali akimimina katika chombo kimoja ili aweze kuzichanganya na kuzitumia. Watu wengi hupenda kutumia vilevi ili kupunguza mawazo.

Magari mazuri na ya kuvutia yenye rangi nyeupe, ambayo yamepangiliwa katika mfumo maalumu na kuwekewa wigo, ili yawe katika eneo salama. Wauzaji wa magari huweza kuweka nyaraka mbalimbali kwa ajili ya magari hayo, ili mteja akinunua asipate shida katika kukusanya mapato ya serikali.

Magari mawili meusi yakiwa katika eneo la kupaki, ambayo yamehifadhiwa na kutunzwa, ili wateja wapate kuja kujionea magari hayo na kuyanunua, baadae kuyatumia katika shughuli zao mbalimbali. Wateja hupenda magari yenye rangi nyeusi na nyeupe.

Ukuaji wa sayansi na teknolojia, umesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza usumbufu kati ya wateja pamoja na wauzaji. Mashine yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe ambayo inatumika kwa ajili ya kazi ya uuzaji wa maziwa, ambapo mteja huingiza kiasi cha fedha katika mashine hiyo ili apate kumiminiwa kiasi cha maziwa ambacho kinatokana na ukubwa wa fedha yake.

Mashine kubwa na yakisasa ambayo inatumika kwajili ya shughuli ya uuzaji wa maziwa. Ambapo mteja huja na kiasi taslimu cha fedha na kuingiza kwenye mashine hiyoo ili ajipatie kiasi cha maziwa ambacho kinaendana na ukubwa wa fedha yake. Kuwepo kwa mashine hizi cha kisasa, zinasaidia kiasi kikubwa cha kero kati ya wahudumiaji na wateja.

Duka linalotengenezwa na vifaa mbalimbali rangi ya bluu, ambalo limewekwa bango kubwa linaloonyesha kuwa katika eneo hilo wanauza maziwa, ambapo watu huja na kununua maziwa katika duka hili ili wapate kuongeza kiasi cha protini baada ya kutumia maziwa haya.

Wateja wanne wa kiume wakiwa katika eneo la duka, ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ambazo binadamu huzitumia kila siku kama vile; mafuta, pamoja na samli, pamoja na maziwa.

Mashine maalumu ya uuzaji wa maziwa, ambayo mteja huungiza sarafu maalumu katika mashine hiyo, na kupata kumiminiwa kiasi cha maziwa anachokihitaji. Mashine hii imeunganishwa katika mfumo wa umeme wa kisasa, na kuhakikisha shughuli ya uuzaji wa maziwa inaliwa ni rahisi zaidi.

Duka lililotengenezwa kwa mabati na kupakwa rangi ya bluu, ya kijani pamoja na rangi ya ugoro, ambao watu wengi huja maeneo haya na kujinunulia bidhaa mbalimbali kama vile maziwa ambayo yanakuwa na mchango mkubwa sana katika kuongeza protini hasa kwa watoto.

Eneo kubwa la soko ambalo bidhaa zake zimepangiliwa katika utaratibu maalumu. Ili kuhakikisha mteja hapati changamoto katika kuchagua bidhaa anayoihitaji, wahudumu pamoja na wateja katika maeneo haya huingia kwa lugha ya ukarimu na upole sana ambayo huwafanya wateja wapate huduma vizuri na kufarijika na huduma kutoka kwa wahudumu wanaofanya kazi katika masoko makubwa kama haya.

Duka la kisasa lililopangwa na kuvutiwa vizuri katika muonekano wake, likiwa linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo binadamu hutumia katika maisha yake ya kila siku. Bidhaa hizo ni kama vile maziwa pamoja na mtindi, ambavyo vimekuwa ni muhimili mkubwa wa utoaji wa protini katika kuhakikisha ukuaji wa binadamu hasa watoto.

Samani ambazo ni ;viti pamoja na Meza vilivyowekwa eneo la kando la barabara ambapo watengenezaji hutengeneza na kuvipaka rangi nzuri na za kupendeza ili kuwavutia wateja, ambazo zimewekwa pembezoni mwa barabara ili wateja wapate kuvutiwa na vifaa hivyo.

Samani nzuri na za kuvutia za meza pamoja na viti, ambapo pia katika eneo hilo kuna makochi mazuri na ya kisasa; ambayo yamepangwa na kuwekwa katika muonekano wa kuvutia, ili wateja wakija wapate kuyaona vizuri na kuvutiwa nayo, hivyo wapate kununua kwenye bei ambayo wanaihitaji.

Samani za kisasa, ambazo, meza pamoja na makochi yaliyotengenezwa katika mfumo wa kisasa zaidi, ambayo yameingia ndani ya nyumba. Vifaa hivi vya kisasa vimesaidia kupendezesha nyumba, hivyo mafundi hutengeneza katika muundo wa kisasa zaidi, ili kuhakikisha wateja wanavutiwa na vifaa hivi vya kisasa."

Kitanda kizuri na kikubwa ambacho kimetengenezwa kwa mbao na kuwekwa rangi maalumu ambayo inavutia katika muonekano wa kitanda hicho. Mafundi hutengeneza vitanda pamoja na samani nyingine kwa muonekano ambao wateja huhitaji ili wapate kuvutiwa na vyo hivyo huwafanya wateja wavutiwe zaidi wakitengeneza vile vinavyokuwa na maelezo maalumu ambayo wameyatoa.

Makochi yenye rangi nzuri na yanayovutia, ambayo yamewekwa katika eneo la kando ya barabara. Mafundi hutengeneza na kuweka vyombo vyao katika maeneo ya kando ili upate urahisi wa watu kuona na kuvutiwa na vifaa hivyo, ili apate kununua kwa ajili ya matumizi mbalimbali, kama vie: maofisini, mahotelini pamoja na majumbani.

Eneo la karakana ya utengenezaji wa samani za aina mbalimbali kama vile viti vya kisasa, meza za kisasa pamoja na stuli na makochi, ambayo yamewekwa eneo la kando ya barabara ili wateja wapate kuona vitu hivyo na kuvutiwa katika kufanya swala la ununuzi.

Eneo la soko, ambalo linajihusisha na huduma mbalimbali kama za vyakula pamoja na maeneo ya kulala, wakiwa wanatoa huduma nzuri na ya kuvutia ambapo mteja akifurahia huduma hiyo kutoka kwa mdada aliyevalia nguo nzuri na za kupendeza akiwa na tabasamu kubwa zaidi.

Eneo la soko la uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile mazao kutoka mashambani, ambayo ni: matunda, nyanya, mbogamboga na vitu vingine; ambapo watu/wauzaji hukusanyika eneo la soko kuuza bidhaa zao. Hivyo wateja huja na kununua bidhaa hizo kutoka kwa wauzaji, wakiwa katika maeneo yaliyojikusanya ya masoko.

Soko kubwa na la kisasa ambazo bidhaa zake zimepangiliwa katika mfumo maalumu na hujijihusisha na kuuzaji bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji na pamoja vitu vingine ambavyo binadamu huvitumia katika shughuli zake za kila siku kama vyakula, wateja wakike wakiwa katika eneo hili la soko na wakijiangalizia vifaa na vitu mbalimbali wanahitaji matumizi yao.

Soko maalumu kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo binadamu huzitumia katika maisha yake. Wahudumu wanne wakiwa katika eneo la mapokezi la utoaji wa huduma katika soko hilo, wakimhudumia mteja katika hali ya furaha na tabasamu kubwa. Bidhaa inaonyesha ukarimu wa hali ya juu kwa wateja waliofika katika kuhudumiwa katika maeneo haya.

Duka kubwa na la kisasa, ambalo linajihusisha na uuzaji wa nguo za kike pamoja na nguo za kiume, ambapo mashati ya kiume yakiwa yamepangiliwa katika mpangilio maalumu, ili kuwafanya wateja wasipate shughuli kubwa ya kuangalia kutafuta kile ambacho wanakihitaji, hivyo wateja wengi hupendelea nguo ambazo zinakuwa na kola kwa ajili ya mavazi ya maeneo maalumu kama vile ofisini.

Duka kubwa na la kisasa ambalo linajihusisha na uuzaji wa nafaka pamoja na matunda ya aina mbalimbali kama vile: mananasi pamoja na na ndizi pia kuna kunde, maharage pamoja na karanga ambazo binadamu hutumia katika shughuli zake za kila siku.